Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na kuvaa kinga, kama vile kofia, glavu na barakoa, wakiwa katika eneo la ndani lililizungukwa na vifaa tiba na vifaa vya kielotroniki, ikiashiria ni wahudumu wa afya.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililozunguwa na vifaa tiba na vifaa vya kielektroniki, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kama vile vifaa kinga, barakoa, glavu pamoja na kofia ikiashiria ni wahudumu wa afya.